Soko la ndizi. Kuna ndizi mingi sana ambazo zimepangwa moja juu ya nyingine na kuna mama ambaye bado anapanga zingine juu. Ndizi hizi zimeiva vizuri.

Watu wawili wanaume, walie valia sare za kazi, wanamwaga maziwa. Maziwa haya yako kwenye mitungi mikubwa mikubwa sana, na tena wanazibeba wakizimwaga. Kuna watu wengine pia, walie kando yao wanao watazama.

Hawa ni ng'ombe ambao wamefugwa na mkulima. Ng'ombe hawa wamefugwa kwa ajili ya nyama, kupata nyama. Wanapewa malezi na tena chakula inavyofaa.

Hapa, shamba limelimwa vizuri na kuna ndizi inayopandwa. Kuna watoto ambao wamesimama kando, wakiangalia jinsi ambavyo ndizi hupandwa.

Huu ni ufugaji wa ngombe . Kuna ngombe wengi ambao wamewekwa kila mtu pahali pake. Wanapewa chakula inayofanana na maji inayofaa. Wamefugwa kwa ajili ya kutoa maziwa na kupata nyama.

Ng'ombe amefungwa kwa kamba huku akikamuliwa. Ng'ombe huyu anakamuliwa kwa kutumia mashine. Amefungwa miguu mbili za nyuma, huku mashine zimewekwa kwenye matiti zake. Maziwa hayo yanakamuliwa yakienda kwa chupa kubwa.

Hapa ni kwenye shamba la ndizi. Shamba hili lina ndizi mingi sana ambazo yanamea. Kuna ndizi ambayo yamekomaa na kuna yale ambayo yameanza kuiva. Pia, shamba hili kuna nyasi.

Kuna ng'ombe wanne, mmoja wao akiwa ni mweusi ti ti ti. Ng'ombe hawa wanachakura kwenye uchafu, huku wanatafuta kitu cha kula. Ng'ombe mmoja naye, amefungua tu mdomo akiangalia juu bila kutafuta kitu.

Hili ni mahindi lililoliwa na wadudu. Mwenye shamba anaishika akiangalia jinsi dudu imeila na kuwacha vishimo kwenye mahindi hili. Mwenye shamba amevalia saa kwenye mkono wake.

Huyu mtu anakamua ng'ombe, Ng'ombe huyu amesimama kwenye mchanga. Anatumia ndoo kuekea maziwa, na mtu mwenyewe amevalia nguo nyeusi.

Ng'ombe wawili wamewekwa kwenye kundi yao. Ng'ombe hawa wanakamuliwa. Pia wamefungwa miguu mbili za nyuma. Wanakamuliwa huku maziwa yakiwekwa kwa ndoo makubwa makubwa. Watu wanaokamua wamevalia nguo ya kazi.

Ng'ombe amefungwa kwenye mti kutumia kamba. Ng'ombe huyu ana madoadoa kwa mwili kana kwamba ni mgonjwa. Pia amekonda sana na unaweza ona mifupa kwa mwili wake.

Hili ni shamba la ndizi. Shamba hili liko na ndizi mingi sana ambazo zimepaliliwa na kupandwa kwenye line . Kati ya ndizi hizi, kuna zile ambazo zimekomaa na hazijatolewa. Pia, kuna zile ambazo hazijakomaa.

Kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja. Mwanamume mmoja amepiga magoti kando ya ndizi zilizopangwa kwenye laini. Ndizi hizi ni nyingi sana na yanakaa kuuzwa. Mwanamume mmoja anaongea na mwanamke, huku wakiangalia ndizi zilizopangwa.

Shamba la ndizi ambalo liko na ndizi mingi sana. Pia kuna ndizi ambazo zimekomaa na ni refu sana. Kuna zingine zikiwa bado ni ndogo ndogo na hazijakomaa.

Huu ni ukulima wa ndizi. Kuna sehemu zingine huku Kenya ambapo ukulima wa ndizi hufanywa sanasana. Ndizi zinapokomaa na kuwa, zinatolewa shambani na kuuzwa. Saa zingine, wakulima pia wanaweza chukua ndizi zao zilizoiva na kuzila tu nyumbani. Kwa hivyo, ukulima wa ndizi una umuhimu mwingi sana.

Wanawake wanapakua kwenye sinia. Sinia hili moja kubwa limebeba sahani ndogo ndogo, pia wanawake hawa wamevalia nguo ya kitenge huku wawili wakiwa wameshikilia sinia.

Ng'ombe wanakamuliwa huku maziwa yakiwekwa kwenye vibuyu vikubwa vikubwa na tena wanao kamua ng'ombe hawa wamevaa vizuri na tena ni wasafi.

Hapa ni kwenye shamba la mahindi. Kuna mahindi mingi sana ambayo yamekomaa. Pia, kuna mzee ambaye ameshikilia ma, hindi moja kwa mkono, huku akionyeshana akitabasamu.

Ng'ombe anaoshwa. Kuna watu wawili ambao wanashirikiana kuosha ng'ombe. Kuna mmoja anayemwaga maji alafu kuna mwingine anayesugua ng'ombe huyu.

Hili ni shamba la ndizi, tukiangalia kuna ndizi mingi sana ambayo imepandwa, uzuri wa shamba la ndizi ni kuwa hauna kazi ngumu kwa maana hauhitaji kupaliliwa kila wakati.

Hili ni soko la matunda ya aina mbalimbali, kama ndizi iliyoiva na mbichi, kuna maembe, machungwa. Pia kuna vitu vingine kama nyanya, vitunguu na tangawizi.

Ng'ombe hawa wengi wako kwenye kundi lao. Pia, mbele yao kuna maji ambayo wanayanywa. Kuna ng'ombe mmoja ambaye amelala chini, huku wengine wamesimama wakiangaliana tu.

Ng'ombe wengi wako kwenye kundi lao, na wameekewa chakula. Wanakula huku mwanaume ambaye amevalia ovaroli ya kazi, akiwaekea chakula. Pia ng'ombe hawa wameekewa vitu kwa masikio, ambavyo vina majina yao.

Ng'ombe wanakamuliwa kwa kutumia mashine. Mashine hiyo imewekwa kwa matiti ya ng'ombe huku inakamua maziwa ikienda kwa mtungi mkubwa ulioekwa kando na ng'ombe.

Ng'ombe anakamuliwa kwa kutumia mashine. Mashine imewekwa kwenye matiti ya ng'ombe. Ng'ombe huyu akiwa amefungwa miguu yake ya nyuma ili asigonge mashine ikatoka.

Ng'ombe amefungwa miguu huku akikamuliwa. Kuna mtoto mvulana ambaye amevalia kofia na amebeba jug ambalo anaekea maziwa. Anakamua ng'ombe huyu huku ameketi kwenye kiti kidogo.

Ng'ombe aliye zizini anaangaliwa matiti. Anaangaliwa matiti kwa kutumia mashine. Mashine hii inatoa mwangaza, huku ikifanya pia. Aliyeshika mashine hii amevalia glavu za kujikinga.

Ndizi zimebebwa na mtu na ndizi hizi ni ndogo ndogo na zimeiva. Ndizi hizi bado zimeshikana pamoja kwa maana hazijatolewa na kuachanishwa.

Kuna ng'ombe wengi kwenye kundi moja. Ng'ombe hawa wameekwa kwenye kundi huku wanaoshwa. Kuna mtu aliyesimama nje la kundi la ng'ombe hawa, huku anamwagilia ng'ombe hawa maji kwa kutumia pipe .

Maziwa mingi yanamwagwa kwenye mtungi mkubwa sana. Mtungi hizi zimewekwa kwenye gari aina ya tuktuk. Gari hili linabeba mitungi mingi sana ambayo yanajazwa na maziwa.

Soko la ndizi, kuna wamama wamekalia gunia la ndizi, huku kando yao wako na ndizi ambazo zimewekwa pamoja mingi, ni kama wanangojea ndizi hizi kukujiwa na lori.

Ng'ombe huyu anaoshwa. Anayeosha ng'ombe huyu amejivaa vizuri, huku akiwa amevaa vitu kwa mkono, kufunika macho na mdomo. Amebeba dawa ya kuosha ng'ombe huyu kwa mgongo, huku ng'ombe huyu pia amefungwa.

Hapa ni kwenye soko. Kwenye hili soko kuna ndizi mingi na vitu vinginevyo. Kando yake kuna gari. Kuna mtu anayebeba ndizi moja kubwa, na kuliweka kwa gari. Kando yake pia, kuna mmama anayeangalia ndizi hizo.

Ng'ombe amefungwa miguu miwili za nyuma. Mama mmoja anayetabasamu amebeba kitu akiwa anakamua ng'ombe huyu kwa kutumia mkono. Mama huyu amejifunika leso la masai.

Ukulima wa mahindi una umaarufu sana katika nchi mbalimbali. Mahindi inaweza pandwa pamoja na maharagwe. Mahindi huchukua miezi mitatu kuwa tayari, baadaye inaweza tolewa kuuzwa au kuliwa nyumbani na wanafamilia.

Shamba la ndizi. Kuna ndizi mingi sana ambazo zimepandwa kwenye laini kwenye shamba hili. Ndani ya shamba, kuna watu wawili ambao wanaonekana kutembea na kuangalia ndizi hizi.

Kuna ng'ombe kwenye kundi lake. Ng'ombe huyu yuko peke yake kwenye kundi hili lililojengwa na mabati na mawe. Kando ya chumba hili, kuna vibuyu viwili vyenye rangi tofauti. Ng'ombe huyu pia anakunywa maji.

Muuza maziwa akiwa anapima maziwa yake. Amevalia barakoa na nguo ya maana. Maziwa yake yamewekwa kwenye vibuyu vikubwa vikubwa.

Ng'ombe wengi wako kwenye kundi lao. Ng'ombe hawa wanaoshwa na msichana mmoja, aliyevalia ovaroli ya kazi. Msichana huyu amebeba kifaa cha kumwagilia ng'ombe hawa dawa kwa mgongo. Pia, amevalia glavu za kinga kwa mkono.

Ng'ombe anakamuliwa kwa kutumia mashine. Mashine hii imewekwa kwenye matiti ya ng'ombe, huku maziwa yakienda kwa chupa iliyo waziwazi, tena yenye inaonyesha penye maziwa imefika.

Wamama wawili wanakata ndizi lililokuwa lishakomaa kwenye shamba, mama mmoja ana mtoto mgongoni, huku mwingine amebeba panga la kukata ndizi.

Shamba la kupanda ndizi. Kwenye shamba hili, kuna ndizi ambazo zimekomaa na zimekuwa. Alafu, kuna zile ndogo ndogo ambazo pia hazijakomaa na bado zinaendelea kumea.

Ngombe waliofugwa wakiwa wamelala kwenye vyumba vyao, pia kando yao kuna chakula ambacho wanakila mchana . Ngombe hawa wamewekwa pamoja kwa kuwa wakiachiliwa wanaweza tembea hadi wapotee.

Ukulima wa ndizi ni ukulima ambao umeenea sana, kuna wale ambao wanapenda kuifanya katika kiwango kidogo na kuna wale wanaoifanya katika kiwango kikubwa na kuwa na sababu ya kuuza, kwa hivyo wale wanaokuwa na sababu ya kuuza wanaifanya kwa shamba kubwa na kwa wingi sana.